Huduma ya uchungaji wa maziwa, huduma hii yaonekana kuendelea nje ya maabara au kampuni ya kupokezwa maziwa. Mwanamke amevalia sare ya kuzuia uchafu kuingia kwenye maziwa. Mwanaume yule anonekana pia kuvalia kofia.

Ng'ombe wa maziwa, shughuli za kukamua yaendelea. Ng'ombe huyu anakamuliwa kutumia mashine ya maziwa, kukiwa na chuchu, machuma ambayo imeshikilia chuchu za ng'ombe, na kuelekeza maziwa kwenye tenki ya chuma.

Mizigo ya ndizi mabichi zilizopangwa kwenye sehemu ya wazi au soko, na kuonekana bado hazijaiva, zina rangi ya kijani kibichi, zinaonekana kuwa kuandaliwa kwa ajili ya kusafirishwa sokoni.

Miganda mitatu ya ndizi kubwa zilizovunwa hivi karibuni, miganda hii kila mmoja kuna mamia ya ndizi zilizopangwa vizuri, nyuma ya ndizi hizi kuna ua wa mbao au uzio wa mti au mimea mingine ya kijani.

Wafanyikazi katika kiwanda cha maziwa, wakionekana kuinua mitungi ya chuma na kumwaga maziwa katika mitungi mengine. Wamevalia sare ikiwemo kofia nyekundu na nguo ya blue ili kuzuia uchafu kuingia kwenye maziwa.

Eneo la kuuza mazao, ndizi. Kuna watu kadhaa walioketi na wengine wamesimama wakiwa wamezungukwa na mizigo mikubwa ya ndizi mbichi, zilizokusanywa kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima anaonekana akifurahia mazao yake ya ndizi. Furaha hii inaonekana kutokana na tabasamu lilioko kwenye uso wake kuonyesha kuridhishwa. Pili kuna sahani iliyoko juu ya meza pamoja na sahani nyeupe na ya aina ya blue .

Mafuta asili ya coconut yakitengenezwa. Mchakato huu huchemshwa. Kuna sufuria ya chuma inayochemka kwa jiko na ndani yake kuna mchanganyiko huo. Mtu anayetengeneza anatumia kijiko kuchota na kuchanganya mchanganyiko huo.

Huduma za upimaji wa maziwa zikiendelea maabarani. Mwanasayansi aonekana kuvalia koti jeupe pamoja na kufunika kichwa.

Rundo la majani yaliyokatwa na kufungwa kwa umbo la mtahili yaliyopangwa ndani ya gala au sehemu ya kuhifadhi. Hii mara nyingi hutumika kama chakula ya mifugo na pia njia hii ni rahisi kwa wakulima kukusanya na kuhifadhi majani haya ili wanyama wawe na lishe wakati wa ukame.

Mkulima kwenye shamba la ndizi. Mkulima huyu aonekana kukaribia ndizi lililoonyesha mazao bora. Ndizi hili laonekana bado kukomaa lakini ni ndizi ambayo imelindwa kwa uzuri ukiangalia tawi la ndizi ya manjano, tawi kubwa.

Mahindi ukiwa shambani. Mmea huu wa mahindi waonekana kuathiriwa na ugonjwa ambalo limeliharibu mahindi. Ugonjwa hili laonekana kuvamia mahindi iliyokomaa.

Mwanadada aliyevalia barakoa amefunika nywele pamoja na koti jeupe la maabara. Anamimina maziwa kutoka kwenye ndoo hadi kwenye ndoo ya chuma hadi kwenye kifaa cha kuchuja au kutengeneza bidhaa za maziwa. Kifaa hicho kinafunikwa kwa kitambaa kinachotumika kuchuja chembechembe ya kioekevu kuingia ndani.

Shina la ndizi lenye mkungu wa ndizi, ambalo limefunikwa kwa mfuko wa plastiki wa rangi ya bluu. Njia hii ni njia ya kufunika ndizi hii ili kutovamiwa na wadudu na pia kusaidia kudhibiti joto na kuepusha mikwaruzo kutokana na mvua wa mawe.

Maziwa yaliyoganda yaliyowekwa kwenye chungio la rangi la kijani, likiwa kinachujwa, ili kuondoa maji, kuna kijiko ndani ya kichujio kinachoashiria mchakato wa kuganda au kusafisha jibini hilo kabla ya kuliwa ama kupikwa.

Mwanaume anaonekana akikamulia ng'ombe maziwa. Amechuchumaa karibu na ng'ombe huyo huku akishika chuchu zake na kukamua maziwa kwenye ndoo ya plastiki ya rangi ya buluu. Mazingira yanaonyesha kuwa shughuli inafanyika nje kwa banda au sehemu ya kufugia mifugo, yenye udongo kavu na kivuli cha mti.

Mwanasayansi aonekana akieleza kwa undani ubunifu wake pamoja na mwanasayansi huyu kuonekana amevalia nguo ya maabara.

Shamba la kisasa la ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe wamepangwa kwa utaratibu ndani ya zizi lenye muundo maalum. Ng'ombe kadhaa ambao waonekana kuwa ni rangi ya nyeupe na nyeusi, aina ya freshian . Zizi hili limejengwa kwa kutumia mbao na mabati, na lina muundo unaoruhusu ng'ombe kusimama kwa utilifu.

Mkulima anaendeleza shughuli ya kupuliza dawa ya kuua kupe, viroboto au wadudu wengine wanaoshambulia ng'ombe wa maziwa. Mkulima amevaa nguo maalum ikiwemo gumboots pamoja na overall . Amebeba pampu ya kunyunyizia dawa mgongoni.

Migomba ya ndizi iliyokomaa na yenye majani makubwa na yenye afya ikionyesha kuwa mimea huu ya chakula inastawi vizuri kwa ajili ya upana wake na kina kilichokuwa nacho.

Mtu anakamua ng'ombe kwa mkono katika banda la kienyeji. Hii shughuli ya kawaida ya kilimo ya mifugo katika maeneo ya vijijini au mashambani. Kijana amevaa kofia nyekundu na nguo nyeusi ameketi chini huku akikamulia ng'ombe maziwa kwenye chombo cheupe.

Mazao ya ndizi hupatikana kwa wingi katika maeneo ya tropiki kama vile Uganda na sehemu za Kenya, maeneo ya Kisii. Pia hutumika sana kama chakula kikuu katika jamii ya wakisii nchini Kenya.

Maziwa yaliyoganda kwenye kikombe, pili Kuna kijiko ndani ya jujio, kinachoashiria mchakato wa kuganda au kusafisha jibini hilo kabla ya kuliwa au kupikwa.

Miche ya migomba ikiwa imepandwa kwenye mifuko midogo ya plastiki yenye udongo. Miche hii inaonekana kuwa kwenye kitalu ikikuzwa kwa ajili ya kuhamishwa shambani baada ya kukuwa vya kutosha. Mmea wa mgomba unatambulika kwa majani yake makubwa ya kijani.

Upondaji na uvunaji wa ndizi una manufaa ya juu zaidi sanaa sanaa kwa wakulima ambao wako sehemu za East afrika kama Kenya na Uganda, ambaye inaonekana kuwa kuna uzaaji kuu sanaa wa ndizi.

Mazingira ya kilimo, ndizi ikiwa inaonekana kuwa ndio mmea mkuu ambao unapaliliwa maeneo haya. Maeneo hii huenda ikawa maeneo ya kati mwa nchi, maeneo ya Kisii ama Uganda.

Mwanamke anaonekana akitabasamu. Mwanamke huyo mchanga amevaa shati jeusi, na ameketi katikati ya mazao yake, akitoa hisia ya kuridhika na kazi yake. Amezungukwa na mimea minene, hasa mahindi upande wa kushoto, na mazao mengine ya kijani yanaofanana na kunde au maharagwe.

Kundi la wamama wakikagua migomba ya mandizi lililozalisha matunda. Wanaonekana kuwa shambani au kwenye maonyesho ya kilimo wakielekezwa au kuelimishwa kuhusu kilimo cha migomba. Tunda kuu linaloonekana zikiwa bado mbichi zimekomaa vizuri. Kuna mwanamke na mwanamume wakijifunza na kufurahia mavuno ya mgomba.

Ndizi likiwa shambani zimetundikwa kwenye shina la mmea wa mgomba. Majani makubwa ya kijani yanazizunguka yakitoa kivuli na kulinda matunda dhidi ya jua kali. Ndizi hizi ziko katika hatua ya ukuaji na bado hazijakomaa au kuvunwa.

Mwanamke akiwa shambani, kati ya migomba, shamba linaonekana limelimwa vizuri na migomba imepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna majaruba au mifereji ya kupitisha maji, ambayo inaonyesha kuwa shamba hili linaendeshwa kwa utaalamu wa kilimo.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kinga, mavazi meupe, kofia za neti kichwani na barakoa wakihusika katika uchakati wa maziwa kwenye sehemu ya ndani ya jengo. Mmoja wao anamimina maziwa kutoka kwenye debe la chuma ndani ya mashine ya kusindika.

Shamba la ndizi lenye migomba ya ndizi yaliyokomaa, udongo nyekundu ya kuonyesha rotuba pia ndizi hili liko kwenye laini kuonyesha njia nzuri ya ukulima.

Shamba lenye mgomba wa ndizi unaonekana kuathiriwa na ukame unaoendelea maeneo haya. Shamba hili lina pia ndizi ndogo ambazo zimepandwa. Kuna mifereji iliyodhaliwa kwa ajili ya kuangalia maji. Jambo linaloonyesha kuwa maji hayakuwepo kwa muda mrefu.

Ng'ombe wa maziwa wamesimama kando ya maji. Ng'ombe hawa ni ng'ombe aina ya fresian , moja wao amelala. Kiwanda hiki cha maziwa kimejengwa kwa kutumia vyuma vya bei ghali.

Wanawake wawili walio mstari mbele wamevaa mavazi ya kinga nyeupe ,kofia za usafi kichwani na barakoa ishara kuwa wanazingatia viwango vya usafi na usalama wa chakula. Mmoja wao anatumia kijiko kikubwa kuchota maziwa kwenye chombo kikubwa cha chuma.

Ng'ombe wa maziwa wakiwa kwenye uwanja. Ng'ombe hawa ni wa aina ya freshian wanalishwa nyasi. Wanaonekana kuwa kwenye uwanja wa wazi.

Mfanyakazi wa kampuni ya Brookside ,aonekana akichunga maziwa. Amevalia barakoa, pamoja na glavu na kabuti ya aina ya bluu. Kando yake kuna mitungi aina ya chuma ya kupokea maziwa.

Tunalo shamba lenye migomba lililopandwa kando kando ya mto, ili kupata mavuno mazuri ya ndizi, ambalo pia mkulima amefanya kazi ya kuilinda shamba hilo kwa ujuzi wa juu.

Ndizi mbili zilizopasuka kwenye ganda hizi zinaonekana kuwa ndizi zilizoiva kupita kiasi hali inayosababisha kuganda na kupasuka kwa sababu ya kuiva kupita kiasi na pia mabadiliko ya hali ya joto.

Shina la ndizi mbichi likiwa bado limebaki kwenye mti wa mgomba. Ndizi hizi hazijavunwa na zinaonekana zikiwa na afya njema na zenye ukubwa mzuri ingawa bado ndizi hii haijakomaa.

Mikungu ya ndizi mabichi zikiwa zimepangwa kwa wingi sokoni au katika eneo la mauzo kwa jumla. Huu ni ushahidi wa kilimo kikubwa cha ndizi na huenda eneo hili ni maarufu kwa uzalishaji wa ndizi.

Mfumo bora wa ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa unaolenga kuboresha afya ya mifugo na kuongeza uzalishaji wa maziwa, inafaa kuwa na matumizi ya kielimu, pia ni vizuri kuwa na yule ambaye anaangalia ng'ombe akiwa amevaa sare kamili.

Watu wakiwa sokoni wakiuza na kupanga miganda mikubwa ya ndizi. Eneo hili liko eneo wazi. Shughuli hizi ni shughuli za biashara za ndizi.

Mgomba wa ndizi uliokuwa na mazao wa ndizi mkubwa. Maeneo hii yaonekana kubwa shamba lenye rotuba. Ndizi hizi ina matawi kubwa ili kuweza kuzuia mazao yake kutokulwa na jua.

Mfanyibiashara anaonekana akiweka ndizi zilizoiva kwenye kibanda au meza ya kuuza sokoni. Hii ni hali ya kawaida katika masoko ya Afrika ambapo ndizi huuzwa kwa wingi kwa ajili ya matumizi ya moja kwa moja kama matunda.

Ng'ombe wa maziwa, huonekana kukamuliwa kutumia mashine ya kukama maziwa. Pili, ng'ombe hawa huonekana kuwa wasio watulivu maana kufungwa miguu wakati wa kukamua ng'ombe.

Ndizi iliyokomaa imekatwa kwa ajili ya kutayarishwa kwa kupelekwa sokoni. Ndizi nyingi imekomaa na kugeuza rangi, ndizi chache zikionekana kuwa bado mbichi.

Mti wa mgomba ukiwa na tunda la ndizi ambalo bado ni mbichi. Ndizi hizo ziko katika mkungu mkubwa na bado zina rangi ya kijani kibichi, ishara kuwa hazijakomaa. Miti ya migomba yenye majani mapana ya kijani pia inaonekana ikizunguka na kuonyesha kuwa ndizi hizi zimetunzwa na ubora wa ukulima.

Mkulima anakamua ng'ombe wa maziwa. Anaelekeza maziwa inayokamuliwa katika chombo cha chuma. Ng'ombe yule pia anaonekana kufungwa miguu ili kurahisisha shughuli hiyo.

Mmea wa ndizi ulioonekana kukomaa kwenye mgomba mkubwa. Kando kuna tawi kubwa la ndizi lenye rangi ya manjano ishara kuwa ndizi hili limetunzwa vizuri na liko kwenye mahali pa rotuba.

Mizigo ya mandizi mabichi zikiwa yamekusanywa pamoja, zikiwa bado kwa mashinabyake ikingoja kusafirishwa sokoni. Ndizi zimepangwa katika sakafu zikisimama kwa kutegemea mashinani yake.

Mkulima aonekana wa furaha, akiendeleza shughuli ya kuchuja maziwa. Mkulima huyu aonekana kuinamisha tenki ya maziwa, akimwaga kwenye tenki kuu. Kando yake kuna matenki nyingine ya maziwa. Shughuli inaonyesha akiwa kwenye kiwanda cha maziwa.

Mazingira ya maabara, mwanaume mmoja akionekana kuvalia koti jeupe akiwa na vyombo vyeupe yaonekana anafanya jaribio la kemia.

Chombo cha kiplasitiki au glasi kilichounganishwa na mashine ya kukamua maziwa kinaonekana kuwa kiasi kidogo cha maziwa ,ishara kuwa mchakato wa kukamua unaendelea, ama umekamilika hivi karibuni . Nyuma kuna mabo, mabomba ya plastiki ya rangi ya blue na kijani, ambayo hupeleka maziwa kwa ng'ombe hadi kwenye chombo, kutoka kwa ng'ombe hadi kwenye chombo cha kuhifadhi

Mazao ya ndizi yaliyoiva yapo kwenye chumba yakiandaliwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni. Ndizi hii yaonekana kukomaa kwa ajili ya kugeuka rangi. Inaonekana kuandaliwa kuenda sokoni.

Mgomba wa ndizi uliokomaa, ndizi mbichi zenye rangi ya kijani bado kukomaa vizuri ama kugeuka rangi, uzalishaji wa mazao ya chakula kwa ajili ya matumizi ya binadamu, mazingira ya kilimo.

Mwanaume aliyesimama karibu na ng'ombe katika mazingira yanayoonekana kuwa ni zizi au banda la mifugo, amevaa t-shirt nyeupe na suruali ya jeans ya kijivu. Ana buti nyeupe za plastiki ambazo hutumika sana katika mazingira ya kilimo au ufugaji, sababu ya udongo, tope na kinyesi cha wanyama.

Ngo'mbe wa maziwa akiwa kwenye eneo la kulisha na anakamuliwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua maziwa. Mashine hio imeunganishwa kwenye kiwele cha ngo'mbe kupitia mrija maalum na maziwa yanaelekezwa kwenye chombo cha kusanya maziwa nyeupe. Hii ni njia ya kisasa ya kukamua maziwa ambayo ni safi kwa haraka.

Mti wa mgomba wa ndizi ukiwa na tunda la ndizi ambalo ni aina ya manjano. Ndizi hizo ziko katika mkungu mkubwa na kuonyesha kuwa ishara ya kukomaa ama karibia kuanza kutumika. Mti huo na mgomba wake waonekana kuwa pia lilikua limelindwa na mkulima vizuri.

Mwendeshaji pikipiki akisafirisha vyombo vingi vya maziwa. Barabarani ameketi kwenye pikipiki iliyojaa sahani, leseni na herufi ya KMD inayoashiria kuwa inaweza kuwa kutoka nchi Kenya. Kuna mzigo mwingine uliofungwa kwa kitamba au mfuko uliowekwa juu ya pikipiki nyuma ya dereva.

Mazao ya ndizi kwenye mgomba mkubwa, ikiwemo matawi, majani mabichi yanayofunika ndizi hii. Ndizi hii bado inaonekana kutokomaa kwa sasa.

Ndizi zilizoharibika ama kushambuliwa na ugonjwa fulani, mtu aliyeshika ndizi hizo anaonyesha hali isiyo ya kawaida katika mazao hayo ukavu wa ndizi. Ndizi hizi hazifai kuwa kwa matumizi ya binadamu katika hali hiyo. Ndizi zilizokomaa mara nyingi hugeuza rangi.

Watu watatu, wawili wanaume na mwanamke mmoja. Wote wamevaa makoti nyeupe, kofia za nywele na buti nyeupe ya plastiki ya mpira. Wanaume wawili wamesimama karibu na jiko ndogo lenye sufuria kubwa juu yake. Anaonekana akichanganya kitu ndani ya sufuria hiyo kwa kutumia kijiti au mwiko mrefu. Mwanamke ameketi chini ya kiti kwenye kiti.

Mkulima yuko shambani, mwa ndizi akitazama mashina ya ndizi yaliyokomaa vizuri na kuzaa matunda kwa wingi, mkulima huyu amevaa kofia nyekundu, fulana nyekundu na suruali nyeupe au mavazi meupe ya shambani, ndizi ni nyingi, kubwa na bado ni mbichi, za kijani mbichi.

Shamba la ndizi lenye miche. Shamba hili linaonekana kupaliliwa. Kando ya shamba kumezingirwa na mihogo. Pia kuna nafasi iliyoachwa kati ya mgomba wa ndizi hadi mwingine.

Shamba la ndizi ikiwemo mandizi yaliyokomaa kwenye migomba ndefu. Matawi ya ndizi hii iliyoinuka kwa juu kuonyesha kuwa ndizi hii imepandwa kwenye rotuba.